Juu ya sakafu kuna sahani jeupe lililopakuliwa chakula tofauti, wali kwa nyama.

Juu ya meza, kuna sahani, lililopakuliwa, chakula mchanganyiko wali nyama. Mbele yake, kuna kiti cha rangi ya samawati.

Ufuoni mwa bahari kuna michanga mieupe. Mbele yake kuna mwani ya kijani. Juu yake kuna minazi.

Muuzaji aliyevalia nguo nyeusi. Mbele yake kuna mtu mmoja amevalia shati ya samawati. Ameinama kununua samaki.

Duka hili lenye nafaka tofauti. Mbele yake mtu mmoja amevalia nguo nyeupe.

Mkulima aliyevalia shati na suruali anavuna mavuno katika shamba lake.

Juu ya meza kuna bakuli la rangi nyeupe. Ndani yake kuna chakula cha mchanganyiko.

Juu ya sakafu lenye rangi nyeusi kuna sahani nyeupe. Ndani yake kumepakuliwa chakula tofauti, mbele yake kunayo juisi.

Juu ya meza kuna sahani nyeupe ya kauri. Ndani yake kumepakuliwa chakula.

Mtu mmoja amevalia nguo ya samawati. Kando yake kuna minazi. Chini ni mchanga wa baharini, mbele yake kuna nyumba ya makuti.

Juu ya meza kuna sinia ya rangi ya kijani kumepekuliwa samaki wa aina tofauti.

Juu ya meza kuna sahani jeupe. Ndani yake kuna chakula changanyiko wali, nyama, pilipili, tomato , kitunguu na pilipili mboga.

Duka moja linauzwa nafaka tofauti kama kitungu, maji , tangawizi, iliki, mdalasini, dania na karafuu.

Juu ya meza kuna sinia iliyopakuliwa chakula tofauti pilau, pilipili, nyama, limau na dania.

Juu ya meza kuna sahani na kijiko ndani yake kuna chakula tofauti juu yake kuna jiko.

Juu ya meza kuna sahani la manjano. Ndani yake, kuna mandazi. Mbele kuna sahani la alumini.

Juu ya sakafu, kuna sahani nyeupe. Iliyopakuliwa chakula, maandazi.

Mtu mmoja aliyevalia kofia nyeupe na shati jeusi. Anauza nafaka.

Karai ya rangi nyeusi yenye mafuta ya kupikia. Iko juu ya jiko la makaa.

Juu ya matundu ya waya kuna mihogo choma. Kando yake mahindi choma na viazi tamu.

Mtu mmoja aliyevalia shati la rangi nyeupe anachoma mishakiki. Mbele yake kuna jiko ya makaa.

Ufuoni mwa bahari kuna mchanga mweupe. Juu kuna mwani umejikusanya pamoja na mikoko ya nazi.

Juu ya meza kuna masinia tofauti ndani yake kumepakuliwa chakula.

Mtu mmoja aliyevalia shati ya manjano, anasiaga miwa kwa mtambo wa kijani.

Juu ya sakafu kuna sahani jeupe lenye maua ya manjano na samawati. Ndani yake kumepakuliwa chakula.

Juu ya meza kuna sinia la aluminiamu. Limepakuliwa chakula tofauti; maharage, samaki kwa chapati.

Mama mmoja amevalia shati nyeupe anakaanga mandazi, mbele yake kuna karai ya mafuta.